Mwanamke na mtoto wake wameketi kitandani ndani ya chumba kidogo wakiwa wamelindwa na chandarua cha samawati dhidi ya mbu. Kitanda kimetandikwa shuka yenye rangi za bluu na nyekundu. Mazingira ya ndani yanaonyesha maisha ya kawaida ya familia na matumizi ya chandarua yanaonyesha jitihada ya kujikinga na malaria.

Mhudumu wa afya aliyevaa barakoa na koti la manjano anampa chanjo msichana mdogo aliyevaa sare ya shule. Wote wamevaa barakoa kwa tahadhari na zoezi linafanyika ndani ya chumba chenye madirisha makubwa. Hii inaonyesha juhudi za utoaji wa huduma za kinga kwa watoto.

Mgonjwa amelazwa kitandani hospitalini akiwa ameunganishwa na mashine za uangalizi wa afya. Mtaalamu aliyevaa mavazi ya kujikinga anatibu au kuchunguza hali ya mgonjwa. Vyombo vya kitabibu vimepangwa ukutani na mazingira yanaonyesha hali ya uangalizi maalum.

Mwanamume ameketi kwenye kiti maalum cha kuchangia damu mkono wake ukiwa umenyooka na kuchomeka sindano huku damu ikitiririka kuingia kwenye mfuko wa damu ulio chini. Amevaa shati la mikono mirefu jeupe lenye mifuko mbele na suruali nyeusi.

Kuna picha kubwa iliyobandikwa upande wa gari ikionyesha daktari akimhudumia mgonjwa ikisisitiza kazi ya kliniki. Madirisha na milango vimefunguliwa kuonyesha uwezo wake wa kutoa huduma popote. Gari hili linaonekana kuwa muhimu sana kwa kutoa huduma za afya vijijini au maeneo yasiyofikika kwa urahisi.

Watu wakwemo watoto na wanawake wakikusanyika nje ya gari wakisubiri huduma. Gari hilo linafanya kazi ya kutoa huduma za matibabu kwa eneo ya vijini au yenye mbinu duni ya afya. Mazingira yanaonyesha umuhimu wa huduma za afya inayowafikia wananchi moja kwa moja.

Kliniki ya kuhamahama imesimama kwenye eneo la kijani ambapo watu kadhaa hasa wanawake wanapata huduma za afya. Wengine wanasubiri huku wakishika makaratasi na wahudumu wa afya wakiwa ndani ya gari maalum. Mazingira ni ya kijiji na hali ni ya utulivu.

Jino kubwa limeonyeshwa katikati likizungukwa na vifaa vya kazi ya daktari wa meno. Kuna kifaa cha kuchunguza, kifaa cha kuchimba, sindano ya ganzi , koleo la kung'oa na kifaa cha kusafishia. Vifaa hivi vinaonyesha huduma za afya ya meno.

Zana za matibabu ya meno, zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye sehemu ya buluu. Kioo kidogo cha mviringo chenye mpini mrefu kinaonekana upande wa kushoto. Pembeni yake kuna vyombo mbalimbali vya chuma vyenye ncha kali na ndefu, baadhi vikiwa na miundo ya kuchonga kwenye vipini. Zana hizi zote zimeundwa kwa usahihi kwa ajili ya kazi za meno.

Meno yanapakwa dawa maaalum kwa kutumia brush ndogo. Hii ni tiba ya meno kama fluoride inayolinda dhidi ya kuoza na kuimarisha safu ya njia ya meno hasa kwa watoto au watu walio katika hali ya kupata uharibifu wa meno. Daktari wa meno anatumia brush ndogo kupaka dawa ya kuimarisha au kulinda meno.

Inaonyesha ulinganisho wa meno ya binadamu katika hali mbili, sehemu ya juu inaonyesha meno iliyo na rangi ya manjano na madoa, sehemu ya chini inaonyesha meno yale yale yakiwa meupe na safi baada ya matibabu ya meno.

Kuna mkono uliovalia glevi ya bluu ukiwa umeshika vifaa vya meno. Vifaa hivyo ni pamoja na kioo kidogo cha meno, kibano na labda vifaa vingine vya uchunguzi au matibabu ya meno. Mandhari ya nyuma ni meupe kabisa ikionyesha vifaa hivyo kwa uwazi.

Gari jeupe la huduma za dharura za matibabu limeegeshwa barabarani. Limeandikwa maneno ya huduma ya dharura pamoja na alama ya msalaba mwekundu. Juna lina taa nyekundu za tahadhari zinazotumika wakati wa haraka. Gari hili linaonekana kuwa gari la wagonjwa linalotumika kutoa msaada wa matibabu kwa haraka.

Timu ya wazima moto imekimbia kwenye eneo lililojaa maji wakiwa wamevaa sare zao kamili na kofia ngumu za njano. Wawili kati yao wanabeba machela wakionyesha ishara ya dharura. Nyuma yao kuna gari la zima moto na wafanyakazi wengine. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu na barabara imeloa maji kabisa ikionyesha labda imetoka kwenye shamba.

Mwanaume anajaribu kusimama moto mkubwa wa nyasi kwa kutumia matawi ya kijani kibichi. Moshi mzito na miali ya moto inaenea haraka kwenye eneo hilo kavu. Amevaa nguo za kaki akisimama katikati ya nyasi zilizokauka. Anaonekana akipambana na moto huo unao ashiria hatari kubwa ya kuenea. Mazingira yanaonekana kwame na jua linawaka kali.

Inaonyesha eneo lililokumbwa na mafuriko ambapo maji ya rangi ya kahawia yamejaa karibu na nyumba zilizojengwa kwa mabati. Watu wachache wanaonekana wakitembea ndani ya maji yaliyokwama. Nyumba zimeinuliwa kwa kutumia nguzo za mbao na baadhi ya nguo zimeanikwa kwenye sehemu za juu za miundo. Hali hii inaonyesha athari za mafuriko na changamoto zinazowakabili wakazi wa eneo hilo.

Watu waliovaa vizibao vya usalama na helmeti wanaonekana wakikagua au kushiriki ukaguzi wa eneo la ujenzi. Hii inaashiria shughuli rasmi ya maendeleo au mradi wa serikali au kampuni binafsi unaohusisha miundombinu au ujenzi wa jamii.

Katika sehemu ya kwanza, watu kadhaa wanatembea kwa shida kupitia maji ya tope yaliyofurika barabara, huku nyumba zikiwa zinazama sehemu. Sehemu ya kati inaonyesha mwanamke akiwa ameketi juu ya paa la nyumba yake akiinua mkono kuomba msaada, huku maji yakifunika sehemu kubwa ya nyumba yake ya mabati.

Kuna kundi la watu labda wafanyakazi au wanajitolea wakiwa wamevaa helmeti za manjano na nguo nyeusi wakifanya kazi katika eneo lililojaa vifusi na uchafu. Wengine wanaonekana wakiwa wamevalia barakoa usoni. Eneo hilo linaonekana kuwa limeathirika vibaya, labda kutokana na janga la asili kama vile tetemeko la ardhi au maporomoko ya ardhi au uharibifu wa jengo.

Mkulima amevaa kofia ya majani na shati la mistari akiinama kukusanya nyanya zilizoiva kwenye kisanduku cha mbao. Bustani ina safu nadhifu za mimea ya nyanya na ardhi inaonekana kuwa kavu na imepaliliwa vizuri. Mazingira ni ya utulivu na ya kijani.

Mandhari ya chini ya bahari imejaa miamba ya matumbao ya rangi ya hudhurungi na beig, ikiunda mazingira yenye uhai wa kipekee. Samaki wadogo huogelea kati ya miamba na mwangaza wa jua hupenye juu ya maji ukitoa mwangaza hafifu wa buluu. Taswira hii inaonyesha uzuri wa Mfumo wa ekolojia wa baharini.

Mtazamo unatokana chini karibu na ardhi ukionyesha safu ndefu za miche inayoinuka kutoka kwenye udongo mweusi wenye rutuba. Mwangaza wa jua unagonga majani, ukiyafanya yaonekane angavu na yenye afya. Nyuma ya mimea, kuna mwanga hafifu na vitu visivyoeleweka, labda miti mingi au mazingira ya asili. Picha inatoa hisia ya ukuaji na uhai mashambani.

Kina cha bahari chenye rangi za kuvutia kinaonekana kikiwa kimejaa samaki mbalimbali wanaogelea. Miamba ya matumbawe yenye maumbo tofauti na mimea ya baharini inajaza sakafu ya bahari ikionyesha uhai mkubwa. Mwanga wa jua unapenya kutoka juu ukitengeneza miale angavu inayoangazia maji ya buluu.

Majengo yameporomoka vibaya na sehemu kubwa ya jengo limeanguka hadi barabarani. Magari yamebanwa chini ya kifusi cha zege, matofali na thamani zilizovunjika. Dirisha limening'inia likiwa limevunjika, huku fanicha zikiwa zimezagaa. Hali inaonyesha madhara makubwa ya janga, huenda tetemeko la ardhi na inadhihirisha uharibifu mkubwa wa mali na hatari kwa maisha.

Mandhari ya jioni inaonyesha eneo ambalo miti mingi zimekatwa ikisalia na mashina yalionyoka ardhini. Mtoto mwembamba unapita katikati ya ardhi kavu kuelekea kwenye ziwa tulivu. Mbingu zimetawaliwa na mawingu mepesi yenye mwangaza wa machweo. Mbele kuna alama za ukame na uharibifu wa mazingira.

Hii ni sehemu ya maabara yenye dirisha la usafirishaji wa sampuli. Dirisha hilo lina trei ya chuma kwa ajili ya kuweka na kupokea vipimo kutoka chumba kingine. Ndani kuna viti na meza za kazi pamoja na vifaa vya maabara. Mtu mmoja yuko upande wa nje akiangalia kuelekea dirishani na hakuna tahadhari ya usafi ukutani. Mazingira yanaonyesha hatua za tahadhari za kiafya na kazi za maabara.

Kiti hiki kimefunikwa kwa plastiki kuashiria kuwa bado hakijatumika au kimetoka kununuliwa. Magurudumu yake makubwa ya chuma yanaonekana wazi, yakikipa muonekano imara. Kiti cha magurudumu kimesimama kwenye sakafu ya vigae vya rangi nyepesi. Inaonyesha vifaa muhimu vya msaada wa kutembea kwa watu wenye uhitaji, ikiwezekana kinatumika katika hospitali, kliniki au nyumbani.

Karatasi ya kumbukumbu ya hospitali imewekwa ndani ya jalada lenye pete la kuunganisha. Maandishi yanayoonyesha taarifa za mgonjwa kama jina, tarehe ya kulazwa na nambari ya kitanda. Sehemu ya chini ina jedwali la ufuatiliaji wagonjwa, linalojazwa kwa maandishi ya mkono. Mazingira yanadokeza shughuli za kawaida za utunzaji wa taarifa za kitabibu hospitalini.

Dirisha la kutoa sampuli linaonekana likiwa wazi likiteganisha sehemu ya kazi na eneo la nje. Ndani kuna vifaa vya maabara, viti na dawati la kazi. Nje, mtu amesimama karibu na meza ya nje. Mazingira ni safi.

Sehemu ya kulalia inaonekana kuzeeka na ina mikwaruzo. Kitanda kiko ndani ya chumba chenye ukuta wa rangi ya kijani samawati na sakafu yenye vigae. Pembeni mwa ukuta kuna kaunta ndogo yenye vitu vichache juu yake na chini ya kaunta kuna kabati au rafu. pia kuna sanduku jeupe limewekwa chini ya kitanda.

Mwanga unamuangazia kutoka upande wa sehemu kubwa ya sura yake ikiwa gizani na kuongeza hisia ya kutamausha. Pete inaonekana kwenye kidole chake. Mandhari nyuma ni ukuta usiokolea usio na maelezo mengine na kuzingatia umakini wote wa hisia za mwanamke huyu. Rangi ya picha ni nyeusi na nyeupe ikiongeza hisia ya uzito na ukimia.

Mtu amevaa kanda mbili za buluu na suruali yenye rangi nyekundu na nyeupe. Miguu yake imefungwa kwa minyororo mizito yenye kufuli. Amefungwa kwenye sakafu ya udongo, hali inayoonyesha mateso au kizuizi kisicho cha kibinadamu. Mandhari ni ya huzuni na inasisitiza ukosefu wa haki au ukatili wa kijamii.

Sanduku la dawa la rangi nyeupe linaonekana likiwa limefungwa vizuri. Jina la dawa linaonekana wazi kwa herufi kubwa na chini yake kuna maneno yanayoelezea matumizi yake. Ufungashaji unaonyesha dawa hiyo inafaa kwa maumivu, homa, mafua, chanjo, maumivu ya kichwa na maambukizi ya utotoni. Pia inasema ni kwa watoto wenye umri wa mwezi mmoja kuendelea.

Chupa ya dawa inayoitwa Poxvax , ambayo ni chanjo iliyokaushwa kwa kufungia dhidi ya ugonjwa wa ndui kwa kuku . Chupa ina mfuniko wa dhahabu na maandishi ya maelekezo juu ya jinsi ya kuitumia kwa usahihi, ikitengenezwa na taasisi ya chanjo ya mifugo ya Kenya.

Dawa hii yenye rangi nyekundu hutumika kupunguza maumivu kama ya kichwa, meno, misuli na homa. Kila kidonge kina miligramu mia tano za Acetaminophen. Imewekwa kwenye chupa yenye maandishi ya tahadhari ikionya kuwa kifuniko chake si salama kwa watoto.

Hiki ni kifungashio cha dawa chenye rangi nyeupe na buluu kutoka healthaid . Ndani yake kuna vidonge thelathini vya vitamini tano, kila kimoja kikiwa na 690 miligramu vilivyotengenezwa masusi kutolewa polepole mwilini. Inasaidia kuboresha utendaji wa akili na kupunguza uchovu, na inafaa hata kwa walaji mboga.

Mtoto mchanga anapewa alama ya wino kwenye kidolo na mhudumu wa afya. Kitendo kinacho ashiria kuwa amepokea chanjo au huduma ya matibabu. Mhudumu huyo amevaa vulana ya njano wenye maandishi ya kampeni wa afya na anaonekana kuwa makini na mpole.

Linaonyesha kundi la wahuguzi ama wafanya kazi wa afya wote wakiwa wamevaa barakoa za bluu wakimuhudumia mgonjwa. Nesi mmoja amevaa sare ya waridi na anashika mikono ya mgonjwa. Mgongo wa mgonjwa unaonekana wazi na gozi yake inaonekana kuwa na matatizo. Madhari nyuma yanaonyesha chumba kikubwa cha ndani chenye watu wengine waliokalia viti.

Zinaonyesha picha mbili za kioo iliyo na chanjo ambayo hutumika kwa sindano za ndani ya ngozi. Chupa hii ina lebo yenye maandishi ya kifaransa na kiingereza ikionyesha maelezo ya matumizi. Kwenye upande wa kushoto wa chupa, tarehe ya kumalizika muda wake umeandikwa. Chupa nyingine yenye kofia ya kijani inaonekana kwa mbali ikifia nyuma. Chupa zote iko juu ya kitambaa cha rangi ya buluu.

Kundi la watu wakiwa wamevaa glovu na fulana zinazofanana zinashirikiana kusafisha mazingira. Wanaonekana wakiwa wanakusanya taka kwenye mfuko mkubwa wa plastiki. Kuna michana mdogo pia anayesaidia akionyesha ushiriki wa jamii nzima katika shughuli ya usafi. Mazingira yanaonyesha juhudi za pamoja za kuhifadhi usafi wa mtaa.

Mtoto mchanga amelazwa katika kitanda maalum cha hospitali akiwa amefunikwa kwa shuka la rangi. Mhudumu wa afya aliyevaa glovu anafanya utaratibu wa kimatibabu kwa umakini, huku mzazi akiwa karibu kushuhudia. Mazingira haya yanaonyesha huduma ya afya ya dharura au ya kawaida kwa watoto wachanga.

Mtoto amevaa fulana ya mistari anaketi kimya huku mkono wake wa kushoto ukishikiliwa kwa upole na mtu mzima anayemdunga sindano ya chanjo. Mkono wa mtu mzima unapete na shati la rangi ya buluu na manjano. Huu ni muktadha wa huduma ya afya ya kinga, unaoonyesha umuhimu wa chanjo kwa watoto. Mazingira ni ya huruma na uangalifu.

Mtoto mchanga amelala juu ya blanketi jeupe akiwa amefunikwa sehemu ya mwili. Amevalishwa kifaa cha kupimia joto, urija wa hewa puani na bandeji mkononi na kiganjani . Kando kuna bangili ya hospitali. Maandhari inaonyesha mtoto katika uangalizi wa kitabibu labda kwenye chumba cha wagonjwa mahututi kwa watoto wachanga.

Mwanamke amevaa barakoa anajaza maji kwenye dumu la plastiki kutoka kwa bomba lililopo kwenye kibanda cha huduma. Anatumia simu yake, labda kulipia kwa njia ya kidijitali, huku mfanyikazi akiwa ndani ya kibanda hicho. Mazingira yanaashiria usambazaji wa maji katika jamii.

Kuna mikono ya mtu ikinawa chini ya kifaa cha kunawia kilichotengenzwa kwa mkebe mkubwa wa plastiki wa buluu. Mkebe huo umewekwa kwenye stendi ya chuma. Sabuni nyeupe imewekwa kwenye chombo kidogo pembeni. Mazingira yanaonyeshaudongo ikionyesha kuwa kifaa hiki kiko nje. Hii inaonyesha umuhimu wa usafi wa mikono katika jamii.

Mwanamke anasimama kwenye barabara ya mazoezi akiwa ameshika goti lake kwa maumivu. Mwanaume aliyevaa mavazi ya kukimbia amepiga magoti akimshika mguu wake kwa uangalifu. Wote wako kwenye barabara iliyozungukwa na miti mirefu, mazingira safi na ya kijani .Inaonekana ni wakati wa mazoezi ya asubuhi au jioni.

Mguu umeonyeshwa ukiwa na sehemu ya kifundo cha mguu ikiwa imetwaliwa na rangi ya manjano hadi nyekundu kuashiria maumivu au jeraha. Eneo hilo linaonyesha viungo vya ndani likielezea uwezekano wa maumivu ya kifundo cha mguu kama vile kuvunjika, kutenguka au kuvimba kwa misuli au mifupa.

...inaonyesha mkono wa mtu labda mgonjwa ukiwa umefungwa kwa bandeji nyeupe. Kidole gumba kimeachwa wazi na sehemu ya kidole cha shahada kinaonekana. Mkono umewekwa juu ya kitambaa cha rangi ya bluu. Mandhari nyuma yamefia yakionyesha mazingira ya ndani labda hospitali au kliniki. Inaonekana kuwa ni jeraha ambalo linahitaji matibabu au uangalizi.

Mchezaji wa mpira wa kikapu ameshikilia mpira kwa mkono moja na begi kwa mkono mwingine. Anavaa mavazi ya michezo na amejiandaa kwa mazoezi au mechi. Hali ya nyuma inaonyesha uwanja wa mpira wa kikapu na mikono yake ikiwa tayari kwa shughuli ya michezo.

Mwanamume mwenye nguvu anaonekana akijifunga kitu kinachofanana na mkanda au kamba nene kwenye mkono wake wa kulia labda kwa ajili ya mchezo wa jadi wa mieleka au mapigano. Anaonekana kuwa na misuli iliyojengeka vizuri na anajikunja akionyesha umakini na utayari. Mkono wake wa kushoto umefunikwa na glovu ya kijivu. Nyuma yake umati mkubwa wa watu unaonekana ukiwa umekusanyika wakishuhudia tukio hilo.

Majani ya kijani yamezunguka shina la mti mkubwa yakipanda juu kwa kutumia vitambaa vyao. Mwanga wa jua unaangaza upande mmoja wa mti, ukionyesha tofauti ya rangi kati ya kijani kibichi na majani yaliyogeuka ya njano. Mazingira yanaonekana ya asili na tulivu.

Matawi yake yanaonekana wazi. Anga la buluu lisilo na mawingu .Baadhi ya majani yanakwama anga la jua yakionekana kung'aa. Nyuma yake kuna miti mingine na mimea mingi mazingira ya asili labda msitu mdogo au eneo lenye mimea migni. Inaonekana ni siku yenye jua kali na hali ya hewa nzuri.

Mti wa papai wenye matunda mengi mabichi na machache yaliyoiva unaonekana ukiangazwa na jua kali. Majani yake makubwa ya kijani kibichi yameenea juu, na miale ya jua inapenya kupitia matawi. Anga ya bluu inaonekana kwa juu ikionyesha siku yenye jua kali. Matunda yameundana kwa nguzo karibu na shina la mti yakiashiria mavuno mengi.

Majani yake marefu, manene na ya kijani kibichi yenye miba kidogo yanaonekana wazi. Baadhi ya majani yanaonekana kukatwa au kutumika. Nyuma ya mmea huu kuna miti au vichaka vingine vyenye majani mengi ya kijani kibichi vikiashiria mazingira ya asili na mimea mingi. Mwanga wa jua unaonekana kupenya kutoka juu kushoto ukiangazia mmea.